Hapa kuna watu wengi waliosimama na wengine kukaa, wanaonekana kupokea huduma mbalimbali ikiwemo vitambulisho na wengine hata leseni. Wapo waliovaa jezi zilizokuwa na rangi nyeupe kushiria hao ndio wahudumu.

Hapa ni kiwanjani kwa michezo ya wana riadha. Wapo mashabiki kando wanaonekana wengi wamesimama, ilhali wengine wameketi kwenye viti. Uwanja umechora vizuri na unaonekana kuwa na wakimbiaji ndani.

Hapa kuna viongozi watano waliosimama , wanaume watatu waliovalia masuti na wasichana wanawake wawili waliovalia magwanda ya kijaji ,mwanamke mmoja ambaye ni jaji mkuu wa Kenya ilihali katika wanaume kuna raisi wa Kenya William Ruto.

Hii ni barabara ambapo watu wanapita. Kando kumefanywa jaa la kutupa takataka za kila aina ikiwemo makaratasi na hata plastiki . Watu wanaonekana kuendelea na shughuli zao.

Hapa ni kiwanjani kuna timu mbili tofauti zinazocheza; moja ikivaa jezi ya rangi ya kijani kibichi ilhali ingine imevaa rangi ya machungwa. Wanaonekana kucheza mpira wa kandanda. Kando kuna mashabiki waliokaa wengine kusimama.

Hizi ni pasipoti nyingi zilizopangwa kwenye katoni. Zina muonekano wa rangi ya samawati na pia kuna Simba wawili walioshikilia mapanga kwenye pasipoti hiyo.

Kundi la watu wachache walio kaa na wengine kusimama, wawili wanaonekana kujaza fomu ilhali wengine wanazisoma fomu hizo za rangi nyeupe.

Hapa kuna watu waliokaa wengine kusimama mwanamke amesimama kushikilia chupa ya tusker amevalia shati ya Kenya Airways kuashiria kuwa yeye ni shabiki wa timu baadhi yao walioko kule nyuma wanatazama mchuano unaendelea kuasharia wao ni mashabiki.

Hapa kuna viongozi kadhaa waliosimama na kushikililia karatasi zinazoonekana kuwa na mchanganyiko mweupe na rangi ya kijani. Akiwemo mmoja wao ni jaji mkuu Martha Koome pamoja na gavana wa Nairobi Sakaja. Wamesimama juu ya kapeti ya rangi nyekundu.

Kuna watu kadhaa waliosimama ilhali wengine wameketi, mwanamke anaangalia kompyuta na mwingine mwanaume kusimama nyuma yake ametabasamu, mbele yao amekaa wanaume wawili kana kwamba wanangoja huduma za kiserikali.

Hapa kuna watu wamesimama baadhi yao wakiwa viongozi, mmoja akivalia suti, wengine wanaonekana kungoja huduma za kiserikali.

Hapa kuna wanawake wengi waliokaa, mmoja wao akiashiria kidole. Wamevalia nguo za rangi nyekundu pamoja na chepeo za rangi nyekundu, zilizoadnikwa TUKO PAMOJA, kuashiria kuwa ni wanachama.

Hapa Kuna watu wengi waliosimama wawili wakisimama pande moja na wengine kwa foleni kusimama pande nyingine, wanaonekana kungonja huduma ya kiserikali.

Huyu ni aliyekua rais, Uhuru Kenyatta, amesimama pamoja na majaji wakuu waliovalia magwanda yao ya rangi ya nyekundu, yeye amevalia suti.

Hapa kuna wachezaji wa netball wanawake, mmoja aliyevaa jezi nyeupe anaonekana kuushikiliampira huo. Mwengine wawili wanajaribu kumpokonya. Kando kuna mashabiki waliokaa na wengine kusimama wanatazama.

Hapa tunaona watu watatu waliovaa shati nyeupe. Wamekaa chini ya viti na dawati. Wanaonekana kutazama laptop . Kando yao kuna watu wamepiga foleni kana kwamba wanangoja huduma za kiserikali.

Hili ni bomba la maji la rangi ya kijani. Chini yake kuna muonekano wa mto na kando fensi ambapo miti imezunguka.

Hawa ni wachezaji watano, wanne wakiwa katika timu moja kujaribu kupigania mpira kutoka kwa mmoja wa timu tofauti, nyuma kunaonekana washabiki wanaoshabikia mchuano huu.

Huyu ni jaji mkuu anayeitwa Martha Koome wa nchi ya kenya amevalia koti la rangi ya samawati, mbele yake kuna mikrofoni, amekaa chini ya kiti.

Hapa kuna watu wawili. Mzee mmoja aliyevaa kofia nyeupe na suti, anaonekana kumwongelesha mhudumu aliye nyuma ya dawati na kuangalia kompyuta.

Hawa ni viongozi wa serikali wanaonekana kutabasamu, mbele yao kuna mwanamke aliyeshika cheti cha rangi ya kijani kumpokeza mwanaume aliyevaa miwani.

Hawa ni mashabiki wa timu ya kandanda ya Gor mahia. Mmoja wao anaonekana kuvalia shati nyeupe na kushikilia bango la Gor mahia la rangi ya kijani. Wengine kando wanaonekana kushangilia na kuvalia nguo ya kijani.

Haya ni matangazo ya mahakama, kuonyesha huduma inayohitajika ni ya kufunza utendakazi.

Hapa kuna wachezaji kadhaa wanaoonekana kucheza mpira wa kandanda. Nyuma yao, kuna washangiliaji wengi na mashabiki wanaoonekana.

Kuna watu wengi waliosimama ilhali wengine wamekaa. Wanaonekana kuwa mashabiki. Mmoja wao akiwa mwanamke aliyepanua mikono yake na kuvalia bendera ya Kenya. Wengine wamevaa kofia zilozoshonwa na ni huu.

Hapa kuna watu watatu, wawili wamekaa chini ilhali mmoja anaonekana kutia sahihi karatasi kutumia kalamu huku amevunja mgongo wake kwa kusimama, kando kuna computer iliyo na lebo ya tufaha.

Hawa ni watu wengi waliovalia masuti na nguo za kawaida, wameshika bango lililoandikwa, koti na jinsi ya mbinu tofauti za kutatua migogoro, katika kitabu cha Kenya.

Huyu ni jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome. Kando yake na kina nyuma wamesimama wasaidizi wake waliovalia masuti ikiwemo wanawake wawili na wanaume wanne.

Hiki ni cheti cha kuzaliwa cha mwanamke kutoka pande za Embu West, alianza maisha yake katika hospitali ya Embu.

Hapa kuna watu kadhaa, akiwemo mmoja aliye keti kwenye dawati lililoandikwa, taarifa na huduma Kenya. Mmoja amesimama kando kuangalia nje.

Huyu ni jaji mkuu wa Kenya anaonekana kuishika biblia kuinua juu kuashiria kuwa anaapa kiapo cha kuingia ofisini kando yake kuna watu wawili , mwanaume aliyevalia suti na mwanamke aliyevalia barakoa.

Kuna watu wengi waliokaa na wengine kusimama, wanaonekana kushikililia makaratasi, kando kuna askari anayechunguza waliosimama hii inaashiria utendakazi katika serikali.

Kuna watu wengi waliokaa na wengine kusimama. Nyuma yao imeandikwa ni mahali pa majaji. Wengine wamevalia nguo nyeupe na wengine kuvalia shati za rangi ya kijani. Wengine wameshikililia mikono yao.

Hivi ni vitambulisho vingi vya jamuhuri ya Kenya. Baadhi vimefungwa na mapunda kutumia raba bendi. Vingine vimelazwa kwa juu ilhali vingine kusimamishwa.

Huu ni mto unaopita juu ya mabomba makubwa ya rangi ya kijani. Unaonekana kuwa mchafu sana kwa sababu ya mchanga ya udongo ulio kando yake.

Hapa kuna naibu wa rais Proffesor Kithure Kindiki, ameshikililia karatasi kumuonyesha mama aliye beba mtoto kwenye masaai shuka nyuma wapo viongozi wengine walio valia masuti, wamo ndani ya Huduma Center.

Kuna wanawake wawili na mwanaume mmoja . Mwanamke mmoja amekaa Na kuelekezewa kamera mwingine kushughuikia kompyuta ambamo picha yake inaonekana mwanaume amesimama kuonekana kupeana maagizo.

Hii ni timu ya kandanda ya wanadada. Baadhi wamesimama ilhali wengine wamekaa. Mmoja amevalia rangi ya samawati, na wengine kijani kibichi mchanganyiko wa weupe.

Hapa kuna meza ndefu na watu wanaonekana kupiga foleni kwa kusimama, wengine wameshikilia stakabadhi zao kuonyesha kuwa wanangoja kuhudumiwa na walioko nyuma ya madawati hayo.

Hapa kuna watu kadhaa waliosimama wamevalia masuti kuashiria viongozi katika nchi, kando yao amesimama askari mwenye barakoa na kuna watu walioshika stakabadhi zao kando.

Haya ni maonyesho ya Nairobi ya kibiashara Yaliyoandaliwa na haki, kitengo cha majaji Kenya . Kinaonekana wanafunzi chini yake, maaskari na wanafunzi wengine wengi pia.

Hapa kuna wanawake wawili, mmoja amekalia kiti cha rangi ya nyekundu anaonekana kupewa huduma za kiserikali na aliye nyuma ya dawati na kompyuta aliyetabasamu.

Hapa ni mahali pa kupeana huduma kwa serikali watu wengi wamekaa ilhali wengine wamesimama walioketi wanaonekana kungoja foleni kwenye kaonta tofauti tofauti zilizo chorwa rangi ya samawati pamoja na watu kuwemo nyuma ya madawati hayo.

Hapa kuna watu wawili. Mchezaji anayeitwa Sylvane anaonekana kupewa shati iliyoandikwa jina lake pamoja na nambari thelathini. Yeye ni mchezaji wa timu ya soka ya KDF. Anapewa zawadi hiyo na mtu aliyesimama kando yake aliyevalia suti. Nyuma kna bango lililoandikwa ULINZI STARS.

Hapa ni kiwanjani, kuna mchuano wa mpira wa kandanda unaendelea . Mbali kidogo tunaona watazamaji mashabiki wakishangilia kuna wachezaji wamevaa jezi tofauti kwenye goli.

Hii ni sehemu ya kupeana huduma center kuna vitengo vilivyo gawa tofauti tofauti na wahudumu wanohudumia wateja hapo.

Hapa kuna watu wawili waliokaa nyuma ya dawati wakishughulikia kompyuta. Juu kuna kibango kilichoandikwa 'Mahali pa kuhudumiwa' kuashiria kuwa ni huduma za kiserikali. Mbele yao kuna viti viwili.

Hapa kuna wanawake watatu wanaocheza mpira wa kikapu, mmoja anaonekana kuushikililia mpira huo na kuvalia jezi za rangi nyeupe ilhali mwingine anajaribu kumpokonya mwenzake aliyevalia jezi za rangi ya samawati, kando kuna washabiki wamekaa juu ya viti.

Kuna watu wengi waliosimama na wengine walioketi, wanaonekana kuhudumiwa katika huduma tofauti tofauti za serikali kama NTSA na NHIF.

Hapa kuna watu wengi wamesimama, wanaonekana kushikilia mabango yaliyoandikwa Aziza fc kuashiria kuwa ni mashabiki wa timu inayocheza kwenye mchuano.

Huu ni mtaro kando yake kuna tractor ambalo linaonekana ni kama linachimba mtaro huo, mbali kidogo ni nyumba iliyozungukwa na mabati ya rangi ya samawati.

Hapa kuna watu kadhaa ikiwemo wanaume waliovaa barakoa wengine wamepiga foleni imeandikwa kwenye mlango wake kwa rangi ya manjano kuwa ni maofisi za immigration .

Hawa ni wasichana wanaoonekana kucheza mpira wa wavu. Mmoja wao, anaruka kuupiga mpira huo, wawili wakijaribu kuzuia. Wamevaa jezi nyeupe na ilhali mwingine jezi ya rangi ya kijani.

Kuna wanaume wengi waliosimamama wanaonekana kuwa viongozi wawili wakitabasamu na kusalimiana mikononi mmoja ni mstaafu Uhuru Kenyatta.

Huyu ni rais wa Kenya anayeitwa Ruto, anaonekana kutia sahihi, na watu wengi kumzunguka kungoja sahihi yake ya kuapishwa.

Hapa kuna mashabiki waliokaa, ikiwemo wazee na vijana. Wanaonekana kutazama mechi au mchwano fulani unaoendelea kiwanjani.

Hawa ni watu wengi waliokaa na wengine kusimama. Wanaonekana wakitembea kiwanjani kana kwamba, kushabikia mchezo unaotaka kuendelea. Wingu linaonekana kutanda, kuashiria kuwa, itanyesha baadae.

Watu kadhaa wamesimama kwa heshima. Ikiwemo, wanawake wawili na wanaume wanne. Mbele yao kuna maandishi ya, Office of the Chief Justice Judiciary .

Kuna watu wengi waliokaa kifoleni na wengine kusimama. Kuna mwanamke aliyesimama na kutumia laptopu , wengine wamevaa barakoa ilhali wengine hawajavaa. Wanangoja huduma za kiserikali.

Hapa kuna wacheaji mpira wanaoonekana kupigania mpira wa kandanda ulio chini. Wamevalia jezi tofauti ikiwemo za kijani na nyeupe na mchanganyiko wa samawati. Kando, kuna mashabiki wanaoonekana kushangilia.

Hawa ni mashabiki wa timu ya kandanda ya Gor Mahia. Wanaonekana kuvaa jezi za Gor Mahia za rangi ya kijani kibichi. Mmoja wao anaonekana kupaka rangi ya rangi ya kibichi na kusimama kuashiria kuwa anashangilia mchuano.

Huyu ni mwanamke aliyetabasamu na kuvalia shati imeandikwa Bandari FC. Juu yake ameshikilia bango pia lilioandikwa hivyo hivyo.

Kutoka mlangoni mwa huduma Kenya wawili walioko nyuma wametabasamu, kando yao kuna askari aliyevalia mawanda yake, kuna gari lililoegeshwa kando ya jumba hilo.

Kuna watu wengi wamesimama wanaonekaana kusherehekea, mmojawamo akiwapo mwanamke mmoja aliyeshika jezi ya kuandikwa Gor Mahia kuonyesha kuwa bigwa wa mchwana huu, mwingine anaonekana kuwa na kipenga akikipuliza ilihali kando yake kuna mtu ameshika kibatari cha moto.

Hii ni sehemu ya kupeana huduma. Kuna watu tofauti waliosimama na wengine kukaa kuonekana kushughulikia kompyuta. Mwanamke mmoja ameshika tama ilhali kuna wengine wamesimama kwenye dawati.

Hawa ni wachezaji wawili wanaocheza mpira wa kandanda. Mmoja anaonekana kufuatilia mpira huo kupiga kwa mguu wake ilhali mwengine aliyevalia jezi ya samawati na nyeupe kufukuzia pia . Kando yake kuna watazamaji wanaoangalia mchuano huo.

Hapa kuna wachezaji wanaonekana kukimbia nje ya uwanja, nyuma yao wameacha mashabiki wengi waliokaa na wengine kusimama, mawingu yanaonekana kuwa meupe ilhali anga nayo ni yenye rangi ya samawati.

"Hapa kuna meza iliyokuwa na trei ambayo iko na vitambulisho vingi vilivyopangwa kwa urefu na upana. Mkono unaonekana kuwa kando pamoja na katoni ya rangi ya samawati."

Hapa kuna watu wengi waliosimama wengine kukaa. Baadhi wanaonekana kupiga foleni kwa umbali, wengine wamo ndani ya tent nyeupe wanapewa huduma na watu waliovaa magwanda ya rangi ya kijani. Askari anaonekana kuvalia uniform yake akiwa anazunguka.

Hapa kuna watu wengi waliokaa kwenye foleni, mwanamke mmoja amesimama kuvalia nguo nyeusi mwingine aliyekaa amebeba mtoto amemvalisha mabuti meupe, mbele yake kuna msichana aliyejifunikaa na kitambara chekundu.

Hawa ni wachezaji wa mpira ya timu ya Banda. Wanaonekana kumshangilia mmoja wao kana kwamba ametoka kufunga bao. Wanaonekana kuwa na furaha .

Hapa kuna watu wengi waliokaa ilhali mmoja amesimama. Wako kuashiria kuwa wako mahali unaoitwa Posta. Askari mmoja anaonekana kuvaa makwanda yake amekaa chini.

Hapa kuna watu wengi waliosimama ilhali wengine wamekaa. Mmoja wao amevalia shati na suruali ya rangi nyeupe pamoja na mchanganyiko wa rangi ya kijani. wengi wao wamevalia shati za kijani zilizoandikwa gormahia ikionyesha kuwa hao ni mashabiki wa timu.

Tinga tinga limeegeshwa kando ya vifaa vya ujenzi. Nyuma kuna nyumba zilizojengwa kwa simiti.

Huyu ni mfanyikazi aliyevaa vazi jeupe na tagi yake inayoashiria kuwa anatoa huduma, amevaa glavu na kushikililia kidole cha mwanamke kutia sahihi kwenye karatasi.

Hapa kuna majaji wengi waliosimama wamevalia magwanda yao meusi na meupe pamoja na kikofia cha nywele. Wawili wanaonekana kuapishwa, mmoja akishikililia msahafu ilhali mwingine ameshikilia Biblia.

Hapa kuna watu wawili. Mmoja amekaa chini na kuvalia shati la mikono mirefu, jeupe na glovu. Anaonekana kuchukua alama za vidole za mwanaume, aliyesimama na kuvalia jaketi la rangi ya jivu.

Hawa ni mashabiki wanaoshangilia mchuano, wamevalia nguo nyekundu na mchanaganyiko wa rangi ya Kenya, wanaonekana kusimama ilhali wengine wamekaa kuonyesha kuwa wanashangilia mchuano unaonedelea.

Hapa kuna watu wengi waliosimama, mwanamke mmoja ameshikililia mwavuli mkubwa wa rangi ya manjano ulioandikwa Mama Millicent Omanga na kuchorwa picha yake, kando, anaonekana kuuza, bidhaa inaonekana kuwa chipsi.

Huyu ni aliyekuwa rais wa Kenya, Uhuru Kenyatta, pamoja na jaji mkuu wa Kenya aliyekuwa anaitwa David Maraga. Amevalia suti na mwingine gwanda lake la ujeji.

Huyu ni mwanariadha Kipchirchir, amaevalia kaptura nyeusi, na fulana ya rangi nyekundu anaruka, kando yake kuna makocha walio kaa chini.

Hapa kuna pikipiki nyingi zilizoegeshwa na zingine zimo njiani. Kando kuna machumba ya ghorofa nyingi yaliyoandikwa Nairobi General. Pikipiki moja imeandikwa .Posta.

Hapa kuna watu wamekaa chini na wengine kungoja kwenye foleni. Wanangoja huduma tofauti ya kiserikali inayopeanwa na watu walioko nyuma ya madawati, wanaotazama kompyuta zao.

Kuna watu watatu wanaonekana kufungua mdomo kwa furaha. Mmoja wa kati amevaa miwani na kofia na wengine kuchorwa nyuso zao bendera ya Kenya.

Hii ni stesheni ya kupeana husuma katika nchi ya kenya. Tunaona watu wamekaa nyuma ya madawati na komputa zao, wengine wakisimama. viti vinaonekana kupangwa kwa mistari havina watu.

Kuna mashabiki wengi waliosimama, wengine wananyoosha mikono ilhali wengine wanachukua video kutumia simu zao. Wamevalia nguo zinaonyesha kuwa wao ni mashabiki za rangi ya kijani, wengine rangi ya samawati na rangi ya nyekundu.

Hapa kuna watu wanaonekana kukaa, wengine kusimama. Mmoja aliyekaa anamhudumia mteja aliyesimama kwa kuangalia kompyuta nyuma ya dawati lililoandikwa huduma Kenya.

Kuna wanaume wanaoonekana kuwa na furaha nyingi kuashiria wanasherehekea, wameshika kombe au taji.

Hapa kuna watu wawili. Rais wa Kenya aliyevalia suti kumuonyesha saa mwanamke ambaye ni jaji mkuu wa Kenya aliyevaa bwanda lake la rangi nyeusi, pamoja na skafu nyeupe.

Watu wengi wanaonekana wamekaa, wengine kusimama. Inaonyesha kuwa wanangojea huduma zilizopangiliwa za kiserikali.

Hapa kuna mwanamke aliyevalia jezi ya nambari kumi na tano. Ameshikililia mpira wa kikapu huku yuko juu hewani. Mwenzake anaonekana kuungangania mpira huo, amevalia jezi nyekundu. Kando kuna wachezaji wengine ilhali mashabiki wanaonekana kwa umbali wakishangilia.

Hapa kuna watu watatu wenyeji wa Kenya moja akiwemo jaji mkuu Martha Koome aliyekuwa katikati wote wametabasamu na kuvalia magwada yao ya ujaji ya rangi nyekundu pamoja na nyeusi.

Kuna watu tofauti walioketi wengine wamo nyuma ya kompyuta na madawati wanangoja huduma ya kiserikali. Mwanamke mmoja amevalia shati ya vans pamoja na suruali ya rangi ya kahawia.

Hapa kuna watu wengi waliovalia shati na nguo za manjano . Wote wamesimama, mmoja amesimama na kufungua mikono yake Kwa sherehe na bashasha. Shati hizo zimeandikwa Tusker kuashiria kuwa hawa ni mashabiki na wanatazama mchwano na wanaogelea.

Huyu ni rais wa Kenya anaitwa Ruto, kando yake ni mke wake anaonekana kushikililia bibilia na kuapa katika uongozi wake.

Hapa kuna mhudumu, amekaa nyuma ya kompyuta ya dawati. Kuvalia shati nyeupe na barakoa. Mbele, kuna bango linaloonyesha kuwa, ni pahali pa kutolea huduma ya Police clearance .

Hapa kuna wachezaji wawili wanawake wa mpira wa kikapu . Mmoja amevalia jezi nyeupe ilhali mwingine amevalia ile ya kijani mwenye ameshika mpira huo. Wapo mashabiki wamekaa kando ya viti vya rangi nyekundu wanatazama mchuano huo.

Hapa kuna wachezaji wawili wa mpira ya kikapu mmoja amevalia jezi ya rangi nyeusi aliye kishikilia mpira huo ilhali mwengine anaonekana kulinda mpira usimvuke amevalia jezi ya rangi ya kijani.

Kuna watu kadhaa waliokaa kwenye viti wanaongoja huduma za kiserikali kwenye nyumba ya serikali.

Hapa kuna watu wengi waliosimama na wengine kukaa nyuma yao, wameshikilia mabango yaliyoandikwa Bandari fans, wengi wamevalia shati za rangi ya samawati kuashiria kuwa wao ni maashabiki.

Huyu ni mwanaume aliyevaa kofia mbili; moja ameivaa kichwani na chepeo ingine iliyoandikwa "Kura kwa Moi" ameivaa kwenye pua. Kuna jogoo kwenye kofia hiyo ambayo pia inaashiria Chama cha Kanu.

Hii ni timu ya kucheza mpira iliyovalia jezi nyeusi inaonekana kusherehekea kwa sababu huenda kuwa wameshinda mchuano.

Hapa kuna aina ya dawati lililozungushwa kwa mviringo. Limeandikwa kwa maandishi ya rangi ya kijani yaani mahali pa taarifa. Nyuma kuna vitengo tofauti tofauti vilivyo tengwa kwa kupeana huduma.

Hili ni jaa la taka lililo kando ya barabara ambamo kuna uchafu mwingi ukiangalia kuanzia mifuko, nguo hata viatu.

Kuna watu watatu. Wa kwanza ni Rais wa Kenya kufuatiliwa na jaji mkuu, na wa mwisho ni mkubwa wa maswala ya nje. Wote wameshikililia vyeti vinavyoonekana kuwa vyeupe na wametabasamu.

Kuna watu tofauti wamesimama hapa wakiwemo wanaume watatu wanaotabasamu. Nyuma kuna mwanamke aliyekaa. Wamevalia shati nyeupe zilizochanganya na wekundu kwenye kola. Mmoja amekaa nyuma ya dawati akishikililia kompyuta kuashiria kuwa anafanya kazi.

Hapa kuna mashabiki wengi, mmoja ni mwanaume aliyevalia miwani nyeusi. Nyuma Kuna mwanamke amevaa chepeo na jezi zilizoandikwa Kenya. Kuna wenye wanaonekana kushangilia, kuashiria wao ni mashabiki.

Kuna watu wengi waliosimama nyuma. Mbele kuna kiongozi ambaye ana maikrofoni. Amewekelea mkono juu ya kitabu cha rangi ya kijani. Kando yake kuna wanawake wawili.

Huyu ni jaji mkuu wa Kenya anaitwa Martha Koome. Anaoneka kuwasilisha ujumbe mbele ya umati kutumia maikrofoni yake. Amevalia gwanda jekundu.

Hawa ni viongozi wengi wamesimama. Wakionekana kuvalia masuti. Mmoja wao amevalia kigwanda cha jaji na wengine wanasimama kuongeleshana.

Huu ni mtu aliye vaa suti ameshikililia microphone na kutabasamu kuashiria kuwa anapeana hotuba nyuma yake kuna bango lililo andikwa Milimani high court pamoja na mizani iliyo chorwa.

Hawa ni wachezaji wa mpira ya kandanda. Wamejipanga kimstari mmoja wao akiashiria kushangilia kwa kupanua mikono yake. Nyuma wanaonekana mashabiki waliokaa kuangalia mchuano.